Hapa kuna dawa kwa chupa na srinji yenye iko na sindano na kuna maelezo zimeandikwa juu ya srinji na chupa.

Watu wamejaa hapa barabarani na magari yamesimama. Maandamano yanaendelea hapa. Kuna magurudumu zenye zimechomwa barabarani na vijana wamefunga barabara.

Huyu ni mganga anendelea kufanya kazi yake ya kuroga watu. Wakati mtu anataka kumroga mtu mwingine anaeza enda kwa mganga.

Hii ni karatasi yenye imeandikwa maelezo na nambari za mtu maelezo hizi ni dawa za mapenzi nguvu za kiume, kumfunga mke au mume hadi hawa.

Hapa hospitali kuna daktari na mgonjwa. Mgonjwa amelala akiona juu na kupanua mdomo yake ili daktari atibu.

Huyu ni mwanabiashara mwenye anauza vitu yake sokoni. Huyu mwenye pikipiki amesimama ili ananunue vitu zenye huyu anauza.

Hapa ni hospitali. Watu wanapanga laini hili wapate wachanjiwe na daktari.

Mgonjwa huyu amelala juu ya kitanda ameshika mbavu lake na kuangalia juu daktari ameshika miguu yake akimwongelesha.

Hapa ni hospitali. Mama na baba wamekuja hapa hosipitali kumuona huyu mtoto mdogo hospitali.

Hapa ni hospitali madaktari hawa wako mahali watoto wadogo wenye wamezaliwa hospitali wanachukwa.

Hapa ni hospitali. Kuko na mgonjwa na daktari. Mgonjwa analala kitandani na daktari anamtibu.

Dawa hizi ziko juu ya meza na dawa yenye iko kwa chupa moja imefunguliwa na kuna dawa zenye ziko ndani ya kifuniko tatu za aina tofauti.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa. Dawa hizi zimeandikwa maelezo ya siku yenye ilitengenezwa na siku yenye haitatumika.

Hapa ni duka. Kuna aina ya vitu zenye zinauzwa hapa kwa duka. Kuna dawa zenye zimepangwa kwa sanduku yenye imetengenezwa kwa ukuta.

Hapa maji imejaa barabara hadi hakuna mahali magari na watu wanaeza pitia bila kuingia kwa maji.

Hizi ni aina za vitu ambazo wazazi wetu wa zamani walikuwa wakitumia kufanya kimila yao.

Hospitali. Daktari huyu anamwona mtoto huyu mdogo mwenye amemlalisha kwa kitanda hospitalini.

Hapa ni hospitali. Daktari hawa wawili, wanalalisha watoto kwa kitanda na mama anamwangalia tu.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa na srinji ya kupimia dawa. Kwa srinji hii kuna nambari zenye zimeandikwa ili daktari apime dawa kwa kiasi yenye inastahiliwa.

Wamama hawa wameeka mitungi yao shingoni na wanabeba watoto wao wakitoka mtoni kuleta maji.

Hizi ni aina za vitu zenye wazee wa zamani walikuwa wakitumia wakati wanafanya kimila yao.

Wanafunzi hawa wadogo wanachota maji kwa tangi, na mwalimu wao wanasimamia wakichota maji.

Daktari huyu amekaa hospitali. Anajiangalia kwa kioo.

Hapa hospitali kuna daktari, na mtu mwenye amelala akiina juu amepanua mdomo yake ili daktari asugue meno zake.

Mtoto huyu analia sana na daktari hawa wanajaribu kumdunga sindano kwa mkono wake wa kulia.

Hizi ni dawa zenye zime anikiwa juu ya kitambaa dawa hizi ni ya aina tofauti tofauti.

Hizi ni madawa zenye zimepangwa kwa chupa, chupa hizi ni za aina tofauti na kuna kubwa na ndogo.

Hawa ni wafanyikazi wamevaa nguo za kufanyia kazi na wengine wanaangalia vile hawa wafanyikazi wanaendeleza kazi zao.

Mama huyu ameketi kitandani na kumshika mtoto wake mdogo na daktari anampea chanjo ya mkono.

Mwalimu anafundisha wanafunzi darasani. Kila mwanafunzi ameshika kitabu chake cha kusoma.

Hizi ni dawa zenye zimeekwa juu ya meza, kuana zenye zimetolewa inje na dawaizi zenye ziko kwa chupa zimeandikwa maelezo ya kutumia.

Hapa ni hospitali, daktari huyu anasafisha vitu zenye zinatumiwa hapa hospitali.

Dawa hizi zimetolewa ndani ya chupa na zimewekwa juu ya meza na zingine zimewekwa ndani ya kifuniko ya chupa.

Wamama hawa wawili wako mbele ya darasa. Mwingine anakalia chini na mwingine amesimama akifunza wengine.

Mama huyu mwenye amefunga kichwa yake amemleta mtoto wake mdogo hospitali ili daktari ampee chanjo.

Hizi ni aina ya vifaa, ambavyo wazee wa zamani walikuwa wakitumia wakati wa sherehe.

Hapa kumenyesha mvua nyingi sana, hadi maji zimejaa, hapa barabarani na zimeenda hadi ndani ya hospitali.

Mgonjwa huyu ameketi kwa kiti na daktari anamdunga mkono wake. Mgonjwa huyu anamwangalia daktari akimdunga.

Hizi ni dawa za kumeza ,dawa hizi zimeandikwa maelezo zao juu ya chupa zao.

Hapa hospitali kuna mgonjwa na daktari. Mgonjwa amelala akiona juu. Amepanua mdomo wake na daktari anaendelea kumtibu.

Hii ni chupa ya dawa. Dawa hizi zimefunikwa mdomo na dawa zenye ziko ndani ni sabini na mbili.

Hapa kumenyesha mvua nyingi hadi maji imejaa barabara, hawa watu wanatembea ndani ya maji.

Hapa kuna dawa zenye zimewekwa juu ya meza , kuna kikombe na karatasi zenye ziko juu ya kiti.

Daktari huyu ameshika dawa ambazo ameweka kwa mkono yake na ako na dawa zingine zenye ziko kwa chupa.

Hawa ni wafanyikazi wenye wameandikwa na serikali ili wasanye takataka barabarani na kwa maduka.

Daktari na mgonjwa wanakaa wakiangaliana. Daktari anauliza mgonjwa huyu maswali.

Dawa zenye ziko kwa chupa zimewekwa juu ya meza na kuna sindano na syringe pia.

Mama huyu anamshika mtoto wake na daktari amedunga sindano na mtoto amelia sana.

Hapa ni shuleni, wazazi wako kwa mkutano, wanaendelea na mkutano yao. Mama mmoja anaongelesha wazazi wengine.

Hawa ni daktari na mgonjwa. Mgonjwa amelala kwa kitanda na daktari anampea chanjo kwa mkono wake.

Hapa ni hospitali daktari na mgonjwa wamekaa pamoja na daktari anamzungumzia mgonjwa akieleza maelezo yake kwa mkono akiandika tena kwa karatasi.

Mama huyu anamshika mtoto wake mdogo akiendelea kuongea na daktari hositalini.

Hapa ni ndani ya nyumba kuna televisheni ama runinga yenye imewekwa juu ya ukuta inaonyesha picha ya mtu fulani huyu mwenye ako na nywele ndefu.

Mama huyu anakaa wa hospitali amepeana mkono wake wa kushoto kudungwa amepinduka hataki aone daktari akimdunga.

Mgonjwa huyu amevaa barakoa amepeana mkono wake ili daktari ampee chanjo.

Mam huyu anachota maji kwa tanki ameweka mtungi yake ndani ya karai.

Hapa ni hospitali, mgonjwa na daktari wanaongea pamoja. Daktari anaandika vitu ambavyo mgonjwa anaambia.

Mama huyu mwenye amevaa kofia anamshika mtoto wake mdogo na daktari anapea chanjo ya mdomo.

Hapa ni hospitali mgonjwa huyu amepeana mkono wake ili daktari huyu mwenye amevaa glavu mikono yake amdunge.

Hizi ni dawa zenye ziko Kwa chupa na sindano na sirinji, dawa hizi zenye ziko kwa chupa zimeandikwa maelezo kwamba dawa hizi ni ya polio.

Hii ni nyumba yenye imechomeka moto imechoma ,nyumba hii ni ya mabati imechomeka karibu inaisha.

Mtoto na mama wako kwa tanki. Mama anawekea dawa kwa mkono, ndio mtoto huyo mdogo anawe mikono yake.

Wamama hawa wanne wanakaa kwa viti na mwingine anamsaidia huyu mama mwingine mjamzito.

Daktari na mgonjwa wanaendelea na masungumzo yao hospitali daktari anaongelesha mgonjwa akitumia mkono kueleza maelezo yake.

Hizi ni aina ya vitu, na tawa zenye waganga wanatumia wakati wanaendeleza na kazi zao.

Hapa hospitali kuna mgonjwa anashugulikiwa kutibiwa, ako na shida ya meno.

Hii ni gari ya petroli imesimama na hao wako nyuma ya gari wakiangalia mahali gari ametokea.

Hii ni chupa yenye dawa ndani yake, juu ya chupa hii imeandikwa maelezo. Dawa zenye ziko ndani ya chupa hii ni mia moja.

Watu hawa wamesanyika hapa ya lori hii.

Mgonjwa huyu ameketi kwa kiti na daktari anampea chanjo kwa mkono wake.

Hizi ni aina za dawa zenye zinauzwa hapa. Kuna zenye ziko kwa chupa na zingine zimewekwa kwa sanduku hizi zenye zimetengenezwa zimewekwa ikiwa bado ni mbichi.

Mama huyu amemleta mtoto wake mdogo hospitali na daktari huyu anapea huyu mtoto mdogo chanjo ya mdomo.

Watu hawa wote wanaangalia maji mtoni maji hizi imebomoa hapa.

Hapa kuna dawa zenye zimetolewa kwa boksi na zingine bado. Kuna dawa zingine ziko kwa chumba. dawa hizi zenye zimetolewa zimepangwa mbili kwa tano.

Hapa kumenyesha mvua nyingi sana, hadi maji zimejaa barabarani, hakuna mahali pa kupita.

Hawa ni daktari na mtu mwenye amekaa chini na kupanua mkono wake. Anasuguliwa meno zake na daktari huyu.

Hizi ni dawa zenye ziko ndani ya boxi na zingine zimetolewa. Dawa hizi ni za kumeza wakati mtu ni mgonjwa.

Hapa hospitali, vitanda vimepangwa kwa laini ili wagonjwa walalie.

Daktari huyu amemshika mtoto huyu mdogo. Anataka amlalishe kitandani.

Hawa ni fundi wenye walijenga nyumba hii yenye imeporomoka. Wanaona vile nyumba hii ilianguka na kuporomoka vibaya.

Wakati watoto wadogo wamepewa chanjo wanaweka rangi kwa kidole ili wasirudie kupewa chanjo.

Hapa ni hospitali daktari huyu amefunga mdomo wake na barakoa ,anapima dawa kwa sirinji.

Huyu ameshika dawa kwa chupa, na dawa zingine ziko kwa chupa hizi tatu juu ya meza.

Daktari huyu amevaa glovu kwa mkono wake na ameshika dawa kwa chupa na sirinji ya sindano.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa nne ya aina tofauti, kwa kila chupa kuna maelezo yenye imeandikiwa juu ya chupa.

Mzee huyu mwenye amekaa kwa kiti anasikia uchungu ya sindano yenye amedungwa na daktari.

Huyu ni mama mwenye amemleta mtoto wake mdogo hospitali ili daktari ampee mtoto huyo mdogo chanjo.

Mwalimu huyu amemsimamisha mwanafunzi moja aende mbele ya wanafunzi wengine hili hafunze wanafunzi wengine.

Hawa ni wamama wawili. Mwingine ameketi na mwingine ni daktari. Anampea chanjo huyu mama mwenye ameketi chini.

Daktari huyu ameshika dawa kwa chupa hizi mbili. Anazipima dawa kwa sirinji.

Mkulima huyu ameweka dawa kwa mtungi ako shambani anaziweka dawa kwa mimea zake zenye amepanda shambani.

Hapa ni hospitali,, mgonjwa huyu amelala akiona juu na amepanua mdomo yake, ili daktari aone meno yenye inauma.

Hawa watu wawili wamesimama mbele ya choo, mmoja anaongelesha mwingine akitumia mikono yake kueleza.

Hawa ni wafanyikazi na maaskari watatu wamesimama mbele ya nyumba. Wakishika kila mtu karatasi zake kwa mkono.

Daktari huyu ako hospitali, ameketi kwa kiti, na ameweka dawa mezani akipima.

Mama huyu ameleta watoto wake wawili hospitali ili wapate chanjo.

Hapa ni hosiptali, kuna daktari na mgonjwa. Mgonjwa huyu analala juu ya kitanda akiona juu na amepanua mdomo wake na daktari anaona meno yake yenye inauma mgonjwa huyu.

Mama huyu ameleta mtoto wake hospitali na daktari pia anampea mtoto huyu mdogo chanjo ya mkono.

Hao watu wengi wanapanga laini, ili kila mtu apate kudungwa sindano ya chanjo na daktari.

Hizi ni dawa zenye ziko ndani ya box hii. Dawa hizi zimeandikwa maelezo kwamba dawa hizi haipaswi ishikwe na watoto wadogo.

Daktari huyu anapima dawa kwa syringe , na watu huko nyuma yake wamesimama wakiona vile daktari anapima dawa.

Watoto hawa wanachota maji mtoni na kuna mahali takataka zimetupwa.

Hii ni chupa ya dawa Kuna dawa ndani na juu ya chupa kuna maelezo yenye imeandikwa.

Dawa zenye ziko juu ya meza imetolewa kwa chupa na zingine ziko ndani ya chupa dawa hizi zimefunikiwa mdomo na kuna maelezo za kutumia hizi dawa.

Hizi ni dawa zenye ziko juu ya meza. Kuna tatu zimetolewa kwa chupa na chungwa tatu. Dawa zenye ziko kwa chupa zimeandikwa maelezo zake.

Huyu mama mgonjwa amekaa kwa kiti, ametoa dawa mezani, na ameshika karatasi yenye imeandikwa maelezo.

Mgonjwa huyu amekaa kwa kiti na daktari amewekea vitu vya kupumua kwa mdomo wake.

Huyu msichana amevaa barakoa na miwani machoni na wengine wanasoma kwa grupi moja.

Hizi ni matangi ya maji zinauzwa hapa, na huyo mtu ni mwenye anauza hizi tangi za maji.

Mama huyu ameketi akiangaliya juu. Amepanua mdomo wake na daktari anaona meno yake yenye inauma.

Daktari huyu amefunika mdomo yake na amevaa glovu kwa mikono yake. Anataka atoe dawa.

Hapa kuna dawa kwa chupa na srinji . Dawa hizi zimeandikwa maelezo juu ya chupa.

Hapa ni barabarani ajali imetokea hapa. Kuna gari yenye imekongwa na gari ngine ya petroli imesimama kando.

Hapa ni nyumba ya kuuza kizima moto. Kizima moto zimejaa hapa kwa nyumba na mwenye anauza amevaa barakoa kwa mdomo wake.

Mkulima huyu ameweka dawa kwenye mgongoni mwake na amefunga mdomo wake na macho wake. Ako shambani anaweka dawa kwa shamba lake.

Daktari na mgonjwa wanaendelea na mazungumzo yao, daktari anamuuliza mgonjwa maswali akiandika kwa karatasi.

Huyu mtu ameshika dawa kwa mikono yake, zenye ziko kwa chupa na karatasi yenye imeandikwa jina ya mtu.

Huyu mlinda salama ananawa mikono yake kwa tangi, kuna dawa zenye zimeekwa kando ya tangi zenye zinatumiwa kunawiwa mikono.

Dawa hizi zimetolewa na zimewekwa juu ya meza, zimepangwa mbili kwa tatu na kuna kipima choto yenye imewekwa juu ya meza.

Huyu ni mlemavu. Analalishwa chini na bibi wake. Ameweka kando gari yake yenye anatumia wakati anataka aende mahali anataka.

Hizi ni dawa zenye zimepangwa kwa chupa na kuna maelezo zenye zimeandikiwa juu ya chupa hizi .

Hizi ni dawa zenye ziko ndani ya chupa na zingine zimetolewa kwa chupa. Kuna maelezo zenye zimeandikiwa juu ya chupa hiki.

Hawa ni wamama wawili. Mama huyo amekuja hapa hospitali kupata mtoto wake mdogo na huyu mwingine ananmchunga.

Mama huyu anamshika mtoto wake mdogo ili daktari ampee chanjo na wamama wengine wanangojea ili watoto wao wapewe chanjo.

Hizi ni dawa zenye zimetolewa ndani ya boksi zimeandikwa maelezo juu ya chupa hizi ,maelezo hizi ni maelezo ya kutumia hizi dawa.

Hapa kuna daktari na mgonjwa wako hospitali. Mgonjwa ako na shida ya macho na daktari anatumia tarumbeta kuonana na mgonjwa ili ajue shida zake za macho.

Daktari huyu amevaa miwani na barakoa kwa mdomo wake, anapima dawa ili amdunge mgonjwa.

Dawa hizi ziko kwa chupa za aina tofauti kuna yenye imeandikwa 'MKOKO' na 'MTIKI'.

Daktari hawa wako hospitali wanaendelea na shughuli zao za hospitali na wagonjwa wamekaa wakingoja watibiwe.

Hapa hospitali kuna mgonjwa na daktari, mgonjwa amelala kwa kitanda na daktari huyu anamshughulikia kumtibu.

Dawa hizi ziko kwa chupa na zimeandikwa maelezo kwamba dawa hizi zilitengenezwa kwa tarehe kumi na tano.

Hawa ni watu kutoka kampuni moja, wako hapa kuonyesha na kupeana zawadi yao.

Mama huyu ameketi kwa kiti na daktari huyu anataka kudunga sindano kwa mkono yake.

Mgonjwa na daktari. Mgonjwa huyu ameketi kwa kiti na daktari anampea chanjo ya sindano.

Hapa kuna daktari na mama mmoja amekuja kujifungua mimba hospitali, wanaangalia mtoto mdogo mwenye amezaliwa.